Wakulima wapaswa kuvaa vizuri manguo ambayo yanazuia dawa ambayo wananyunyiza huku kwenye mimea yao kufikia ngozi yao maana hiyo dawa inaweza fanya mtu achomeke ngozi maana ni sumu.

Ukosefu wa madawa katika hospitali za umma inahatarisha sana maisha ya watu wengi. Maana sio watu wote wako na ile uwezo wa kununua haya madawa kutoka katika duka za dawa za watu binafsi humu nchini.

Serikali kupitia wizara wa afya, umesema kua kuna ongezeko la idadi la wale ambao wanapatikana na Upele wa Nyani, hivo inahimiza wananchi kufika hospitalini, wakati ambapo wanaona dalili za ugonjwa huo.

Mwarubaini ni mojawapo ya mitishamba ambayo ni mzuri sana, maana inaaminika kuwa inaponya magonjwa arubaini ikiwemo magonjwa za tumbo na homa ya kawaida.

Ingawaje kuna wale wanatumia uchawi na, uchawi ushirikina na uganga kutafuta uponyaji, kuna wale wanaitumia vibaya kwa kutaka kuangamiza wenzao ama kutaka kulipiza kisasi ambayo inafanya wengine wanapoteza maisha.

Watu wengi hupoteza maisha na makao kunapotokea mafuriko, hivyo basi wale ambao wanaishi mahali pale penye kunafurika wanapaswa kuhama kabla mafuriko kutokea.

Afya ya meno ni muhimu maana meno zetu zinapokuwa safi midomo zetu haziwezi toa uvundo. Hivyo basi tunajiamini tukiwa katikati ya watu na tunapoongea hatuongei tukiwa na uoga maana tunajua hewa inayotoka midomoni mwetu ni hewa safi.

Mkasa wa moto umetokea na kuteketeza majumba mengi. Mikasa kama hizi utokana na msukosuko katika nyaya za umeme na zikitokea uacha watu wengi wakiwa hawana makao.

Wananchi wanalilia ukosefu wa madawa haswa katika hospitali za umma. Hii inakuja baada ya serikali kubadilisha bima kutoka ile ya hapo ya awali ya NHIF mpaka wakati huu wa SHA. Wananchi wanasema kuwa bima hii mpya haigharamii dawa zote ambazo wanahitajika kuzinunua.

Shinikizo la damu mwilini linafanya watu wengi kupoteza kupoteza maisha hivyo basi tunafaa kuhakikisha tunafika zahanatini na wanaangalia vile ambapo damu inakimbia ndani ya miili yetu.

Madaktari wakona jukumu ya kukagua chanjo zote wanazopeelekewa kuhakikisha kuwa wamepata chanjo zinazofaa na pia chanjo hizo ni mzuri kwa maisha ya binadamu au kwa maisha ya watoto ambao watapata kuchanjwa na chanjo hizi

Wale ambao wanaishi katika makaazi duni huwa katika hatari ya kuambukizwa magonjwa mbalimbali kunapokuwa na mafuriko maana maji huingia mpaka majumbani mwao.

serikali inazidi kuboresha utaoji huduma za afya hasaa kwa zile jami ambazo ka muda zimekuwa zikitengwa jamii kama zile ambazo zinapatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya kenya.

Utafiti unaendelea katika maabara ili kudhibitisha usalama wa madawa za mitishamba katika kupigana na magonjwa mbalimbali zinazopata wanadamu.

Watoto wanapata chajo ambazo husaidia mwili zao kupigana na magonjwa mbali mbali. Hivyo majuzi serikali ilizindua mpango ambao uliona kwamba watoto wote kati ya umri wa miaka minne na kumi na minne wamepata chajo ile ya kupigana na magonjwa kama vile homa ya matumbo.

Wananchi wanahimizwa kunawa mikono kila wakati na pia kutumia sanitizer ili kuzuia kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa Corona ambao unasambaa kupitia kwa hewa ambayo tunaipumua.

Watu wengi bado hawapati maji safi jinsi inavyofaa. Hivyo basi serikali inafaa kuhakikisha kila mkenya anapata maji safi ya kunywa na ya matumizi ya nyumbani. Inaweza fanya hili kwa kujenga na kuchiba visima hasa katika eneo zile za jagwa kama kaskazini mashariki.

Akina mama wanahimizwa kujifungulia katika hospitali ama zahanati. Inasaidia maana wakati mwingine watoto wanazaliwa kabla ya siku zao kufika, hivyo basi wanafaa kuangaliwa kwa makini ndiposa wasipoteze maisha yao.

Elimu ni haki ya wanafunzi wote na watoto wote nchini Kenya. Hivyo basi tunapaswa kuhakikisha kuwa wasichana wakona sodo ndiposa wakiwa katika hedhi wasikose kupata masomo.

Tunapaswa kuzingatia afya na usafi wa meno zetu. Kwa maana meno ina kazi kubwa katika Maisha ya binadamu kando na kutafuna chakula meno huleta urembo meno inafanya kupeana umbo wa mdomo.

Akina mama wanahimizwa kujifungua hospitalini ili watoto waweze kupata chanjo pindi tu wanapozaliwa maana kuna zile chanjo mtoto anapaswa kupata wakati tu anapozaliwa. Chanjo ni muhimu katika maisha ya watoto.

Mazingira yetu yanapaswa kuwa mazingira safi hivyo tunafaa kuita wataalam mara kwa mara waje pale nyumbani mahali tunakaa na wahimize dawa ambayo inaweza, itafanya kuua wadudu ambao wanaeza kuwa nyumbani pale.

Wahudumu wa afya ya jamii wametembea kijijini na kando na kufunza wananchi jinsi ambavyo wanaeza jikinga ndivyo wasipate virusi za Corona. Pia wanapima wagonjwa kujua joto la mwili maana yule ambaye akona Corona huwa na joto la juu mwilini.

Tunapaswa kuhakikisha kuwa tumepata chanjo zote kulingana na ratiba ya shirika ambayo inasimamia afya duniani. Hii inasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali.

Kuna haja ya kunyunyiza madawa uko machumbani ambapo tunakaa madawa ambazo zinasaidia kuuwa wadudu na pia viumbe ambavyo havitakikani kama vile nyoka ambavyo vinaweza hadhirisha maisha yetu.

Ushirikina, uchawi na uganga unaenea sana hasaa pale kwenye ufuo wa bahari. Kuna wale ambao wanaamia kua waganga wanaweza tumia madawa kuwatengenezea biashara zao na hiyo inawasaidia kupata mapato mengi kutokana na biashara hizo.

Tunapaswa kutumia mswaki pamoja na dawa kusugua meno zetu zaidi ya mara moja kwa siku. Asubuhi tukiamka tunapaswa kusugua meno na pia jioni kabla ya kulala, baada ya chakula cha usiku tunapaswa kusugua meno.

Serikali inahimiza wanaanchi kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona .Virusi vya korona husambaa kupitia kwa hewa hivyo unapopumua ile hewa ambayo mtu aliye na korona amepiga chafya alafu upumue hizo vidudu, unaezapatwa na ugonjwa hii.

Tusipoangalia usafi na afya ya masikio yetu, tunaweza jipata tumepoteza uwezo wetu wa kusikiza ama kuwa viziwi. Hivyo basi tunafaa kufanya juhudi za kuhakikisha kuwa tunaona daktari wa masikio mara kwa mara.

Serikali hivi majuzi imefanya mipango na kuhakikisha kuwa watoto wote ambao wako katika umri wa miaka minne hadi kumi na minne wamepata chanjo ambazo zimesaidia mwili zao kuzuia magonjwa mbalimbali.

Afya na usafi wa meno unafaa kuzingatiwa. Kwa mfano, tunapaswa kusugua meno mara mbili au zaidi kwa siku. Hivyo asubuhi ukiamka na usiku kabla kurudi kulala.

Tunafaa kupunguza kiwango ambacho tunakula vitu ambazo zikona sukari kama vile peremende kuhakikisha kuwa meno zetu zinakuwa na afya mzuri na pia tunafaa kuona dakitari wa meno kila baaada ya mezi mitatu.

Ongezeko za ajali barabarani zimeacha watu wengi wakiuguza majeraha kuna wale pia ambao wamepoteza maisha yao kulingana na ajali hizo na wengine wamepata ulemavu kutokana na hizo ajali.

Maji ni uhai maanake asilimia kubwa ya mwili wa binadamu umetengenezwa na maji. Lakini kule jangwani tunapata kuwa kupata maji safi ni ngumu sana hivyo wanalazimika kutumia maji ambayo sio mazuri.

Mbali na kusababisha maafa ya binadamu pamoja na mifugo ,mafuriko huleta madhara mengi sana haswa maji yanapofika kijijini ambapo watu wanaishi na kuharibu mali yao.

Kuhakikisha kuwa watoto wanaishi maisha yao ipasavyo bila changamoto zozote za kiafya, wazazi wanafaa kuhakikisha kuwa watoto wanapata chanjo zote kuanzia wanapozaliwa mpaka wafike miaka tano.

Shirika ya mamlaka ya ugavi wa dawa nchini lina jukumu la kununua, kugawanya, na kuweka madawa humu nchini. Ingawaje hivi majuzi wananchi wamekuwa wakilia wakisema kuwa hakuna madawa hospitali.

Wale ambao wamekula chumvi sana ama wale ambao ni umri wa makamo wanafaa kutumia madawa ambazo zina nyongeza ya maini maana unapata miili zao haziwezi kuchukua madini yote kutokana na chakula ambacho wanakula.

Ni jukumu la wizara ya afya kuhakikisha kuwa ujumbe umefikia wananchi kule kijijini kuhusu mipango yoyote ambayo wanaweza kuwa nayo ya chanjo. Hio wanafanya kupitia kwa wahudumu wa afya wa kijamii.

Matumizi ya madawa za miti shamba kupambana na magonjwa mbali mbali. Ingawa kuna sayansi na technologia na pia miaka imesonga, hatuwezi funga macho na tujifanye hatujui umuhimu ambao miti shamba inafanya katika kupigana na magonjwa.

Mfumo mpya wa masomo nchini, ambao ni tofauti na ule mfumo wa kitambo ambapo wanafunzi walikuwa wanasoma tu. Mfumo hii mpya inapea wanafunzi, nafasi ya kufanya kile ambacho wanakisoma darasani.

Kumekuwa na ongezeko katika matumizi ya madawa za kulevya humu nchini. Serikali inapaswa kukaza kamba hasa pale bandarini na kwenye nyanja zetu za ndege kuhakikisha kuwa madawa hayo hayafiki humu nchini.

Ukosefu wa chajo nchini kwa muda sasa umeleta taharuki nchini maana ukosefu wa chajo inafanya watoto wanaweza abukizwa magonjwa ambayo yanawezazuiliwa wakipata chajo zile.

Maji ni afya na maji ni uhai ndo maana asilimia kubwa ya mwili wa binadamu umetengenezwa na maji. Ingawaje tuko katika karne ishirini na moja, wale ambao wanaishi jangwani bado wana tatizo la kupata maji safi.

Ingawaje serikali inajaribu kupigana na matumizi ya dawa za kulevya humu nchini, wahalifu bado wanaingiza madawa hizo humu nchini kupitia kwenye bandari zetu.

Wanaoishi na virusi vya ukimwi walikua na hofu baada ya serikali ya nchi ya Amerika ilipokatiza msaada wao ambao ndio ulikua unatumika kununua madawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo. Hata hivyo serikali iliwaambia kuwa iko na mipango na hawatakosa madawa hayo.

Hapo nyuma wananchi walikuwa wanaililia serikali maana kulikuwa na ukosefu wa chajo haswa katika hospitali za umma. Ukosefu wa chajo inafanya, inahatarisha maisha ya watoto maana inawaweka katika ile hali ambayo wanaweza ambukizwa magonjwa ambayo yanaweza zuiliwa wakipata chajo. Magonjwa kama vile polio.

Serikali ya ugatuzi inafaa kuangalia usafi wa mazingira na kuhakikisha kuwa ile mitaro ya kupitisha maji imefagiliwa na imetolewa uchafu ,kabla ya mvua kuja maana mitaro hio inapojaa taka mvua ikinyesha ,hii inasababisha mafuriko.

Korona ni ugonjwa ambao ulianza kule nchini China kwenye jiji la Uhan, halafu ikakuja ikasambaa dunia mzima na kutangazwa kuwa janga la dunia mzima. Hivyo basi watu wanahimizwa kupata chanjo kuzuia kuambukizwa virusi vya korona.

Kuwa na idadi kubwa ya wale wauguzi na madaktari waliohitimu imesaidia sana nchi maana kwa sasa unapata idadi ya wagonjwa ambao wanaenda katika nchi za nje kutafuta matibabu imepungua.

Watu wengi hawazingatii usafi na afya wa meno yao. Meno yafaa ipigwe mswaki mara mbili kwa siku. Alafu pia tunafaa kuona daktari wa meno baada ya kila miezi sita. Mswaki tunafaa kuwa tunabadilisha baada ya kila miezi tatu.

Wahudumu wa afya wa jamii wanafaa kupewa mafunzo ya kila mara na pia wanafaa kupewa vifaa ambavyo vinawasaidia katika kazi yao ya kila siku kama vile baiskeli ambazo wanaweza tumia kutembea ama kusafiri kule kijijini.

Kunapotokea ajali ambapo gari la kubeba mafuta linapata ajali pale barabarani , wananchi wanaonywa wasiende huko kuchota mafuta maana mafuta ama gari linaeza lipuka na hii inaeza leta madhara kwa watu ambao wamefika pale.

Mhudumu wa afya ya jamii anaonyesha wanakijiji kuhusu huduma za afya za kwanza, hasa pale ambapo kuna dharura. Hao wahudumu wako na umuhimu sana maana hao ndio wale wanapatikana katikati ya watu kule kijijini, wako karibu kupata kuliko kufika hospitalini na wanajua vile huduma za kwanza za dharura.

Mafunzo jinsi ya kuzima moto kunapotokea mkasa. Hii mafunzo ni muhimu maana moto inaweza tokea wakati wowote aswa tunapotumia nguvu za umeme ama tunapopika pale jikoni.

Watu wamejitokeza na mitishamba mbalimbali wakidai kuwa inaweza tibu virusi vya Corona. Lakini wananchi wameambiwa watulie na wagonje kwanza dawa hizo zipelekwe kwenye maabara ndipo wajue kama ni ukweli ama la.

Wananchi wanaedelea kujitokeza kupata chanjo ambazo zinatolewa kulingana na ratiba ya wizara ya afya pamoja na shirika la afya duniani hili kuwasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali.

Tunapaswa kujifunza na kuilinda mazingira yetu haswa wakati ule ambao kuna kiangazi. Maana wakati wa kiangazi kunaweza tokea moto na hiyo wakati vile kumekauka moto inaweza teketeza mazingira vibaya.

Chanjo ya polio hupeanwa kwa watoto kwa mara ya kwanza pindi tu wanapozaliwa. Hii husaidia kuzuia ugonjwa huo ambao husababisha mwili kupooza na unaeza fanya mtoto awe na ulemavu.

Inafaa kuhifadhi mila na desturi zetu kama jamii, kwa mfano mavazi yetu, ama mavazi ambayo walikuwa wakivaa mababu zetu, chakula ambacho walikuwa wanakikula, michezo na jinsi ambavyo wamekuwa wanajitumbuiza.

Tunapaswa kuzingatia usafi wa meno ili tusitoe uvundo katika mdomo, ivo basi tunapaswa kusungua meno zaidi ya mara moja kwa siku. Hivi tukiamka jambo la kwanza tunapaswa kusungua meno na kabla pia tulale tusugue.

Kumekua na ongezeko katika ajali za barabarani kutokana kutokua makini kwa madereva wakiwa kwa barabara. Madereva na watumizi wote wa barabara wanafaa kua makini na kuhakikisha wanafuata sheria na kanuni za barabarani.

Ndio tuzuie kung'olewa meno yalipopata mashimo tunafaa kuhakikisha kuwa tunazingatia usafi na afya ya meno zetu ivo basi kwa siku tunafaa kuhakikisha kuwa tumesugua meno zaidi ya mara moja.

Maji ni uhai. Hivyo basi, wale wanaoishi katika makao duni wanafaa kupata maji sawia na wale ambao pia wanaishi jangwani. Wanafaa pia kuwa wanapata maji mwaka mzima kama tu vile wadosi ambao wanaishi pale mjini.

vituo vya kusaisha maji kuhakikisha wanaanchi wanapata maji iliyosafi tena iliyo salama kwa matumizi yao ya nyumbani. Maji chafu tunapokunwa au tunapotumia katika upishi huleta homa ya matumbo.

Akina mama wanahimizwa kujifunguli hospitalini ili kuzuia shida ambazo zinaeza kuja baada ya kujifungua kama kufuja damu kupita kiasi ambayo inaeza fanya mama apoteze maisha.

Wazazi wanafaa kuhakikisha kuwa watoto wakifika wa umri wamepata chanjo dhidi ya kuendesha kama tunavyojua mtoto anapoendesha anapoteza maji mingi sana mwilini na maji ndio uhai wa binadamu, hivyobasi.

Kuna haja ya kuelimisha wananchi kuhusu magonjwa ambazo hayaambukiziki yaani magonjwa ambazo haziwezitoka kwa mtu mmoja mpaka mwingine. Magonjwa kama kisukari ambavo pia zinaletwa sana na ile maisha ambayo tunaishi.

Tunapaswa kutembelea daktari wa macho kila baada ya miezi sita ili waangalie macho zetu na pia watufundishe jinsi ambavyo tunaweza linda macho zetu kutokana na vumbi au pia mwangaza ambao unaleta tatizo katika macho.

Nzige ni chakula tena ni lishe, katika jamii zingine. Nzige, ina protini ambavyo ni mzuri sana kwa mwili. Hata hivyo, nzige huharibu mimea, maana nzige hukula matawi ya miti na ya mimea.

Mara kwa mara tunafaa kuita wataalam pale nyumbani waje wanyunyize dawa ambayo inasaidia kuuwa wadudu kama vile mbu, chawa, na viroboto. Kama tunavyojua mbu husababisha ugonjwa wa maleria.

Kuna wale ambao wameamini kuwa dawa za miti shamba zinaweza ponya ugonjwa wa saratani ingawaje ili bado halijadhibitishwa maana hakuna zile dawa ambazo ni za miti shamba ambazo zishafanyiwa ukaguzi kwenye maabara.

Wazimamoto wamefika na wanajribu kuzima moto ambalo linateketeza mbuga. Ingawaje ni kama wamelemewa maana moto huo unaonekana kusambaa kwa kasi mno. Moto husambaa kwa haraka wakati wa kiangazi.

Vidibwi vya maji taka vinavyopatikana katika makao duni huwa ni tishio kwa wale ambapo, wale ambao wanaishi mahali pale. Maana mtoto anaweza anguka pale na akapoteza maisha. Pia eneo kama hizo huwa na vidudu ambavyo huleta magonjwa mbali mbali.

Watu wanapaswa kujua hali yao ya virusi vya ukimwi alafu pia kabla ya kushiriki tendo la ndoa wanafaa kujua hali ya wenzio na kama hawaijui vizuri wanafaa kutumia madawa yale ya kuzuia kuambukizwa ugonjwa wa virusi vya ukimwi.

Wakulima waneeza tumia madawa kuuwa vigugu sugu shambani, kitambo wakulima walikuwa wanaweza tu kupalilia maana hiyo ndiyo mbinu pekee ya kutoa magugu ambayo ilikuwa inajulikana.

Wananchi wanahimizwa kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona . Chanjo hile linasaidia wakati ambapo mtu, anaeza kuwa anapatana na virusi hivo basi mwili huwa imezoea na imejua jinsi ya kupambana nazo.

Serikali inafanya juhudi za kuhakikisha kuwa huduma za afya zinafikia wananchi wote. Ila jambo la kushangaza ni kuwa bima ya afya ya SHA haishughulikii huduma za meno

Serikali za ugatuzi zinafaa kuhakikisha kuwa vitanda vya wagonjwa kule hospitalini ni za kutosha na wakati mwingine unafika hospitalini unapata wagonjwa wawili kwa kitanda kimoja na hii sio mzuri.

Wahudumu wa afya wa kijamii wako na jukumu la kuhakikisha kuwa wakati ambapo serikali imetoa na kupeana chanjo wanafikisha zile chanjo majumbani ama popote pale ambapo watoto wanapatikana.

Ni bora kutumia sabuni inasaidia kusafisha ngozi na pia sabuni husaidia kuondoa uchafu ambao unaeza kuwa katika ngozi unaofanya ngozi ishindwe kupumua jinsi inavyofaa. Ukioga na sabuni ngozi yako inapea nafasi ya kupumua vizuri.

Kuna nazo madawa za mitishamba ambazo zinaonekana kuwa zimesaidia kuongeza nguvu za kiume. Kunayo pia dawa ambayo ishapitia maabara na wanasema inaongeza nguvu za kiume. Ingawaje inaweza leta shinikizo la damu mwilini.

Wataalamu wananyunyuza madawa kuhakikisha kuwa wameuwa vidudu ambavyo vinaweza hatarisha maisha ya wanadamu kama vile mbu ambao husababisha na huleta ugonjwa wa malaria ambao unazidi kuuwa watu.

Kila baada ya miezi sita, tunafaa kutembelea wataalam na madaktari wa meno ili waangalie meno zetu kuhakikisha kuwa meno zetu ni zenye afya. Hii pia inachangia tukuwe tunapumua hewa safi.

Tunafaa kuvaa mavazi ambayo yanatukinga kila saa ambapo tunatumia vitu ambazo zinaweza kuwa na sumu maana sumu inawezafanya mtu apoteze maisha ama pia saa ingine ikifikia ngozi inaeza choma ngozi ya mtu.

Aliyekuwa waziri ya wizara ya afya anatembelea wagonjwa hospitalini. Hii inasaidia sana wagonjwa na wananchi wanajitokeza na wanaelezwa jinsi ambavyo afya inaweza imarishwa nchini.

Serikali ya humu nchini iliingia katika mkataba na madaktari kutoka nchini Cuba ili waje humu kusaidiana na madaktari wa hapa nchini ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata matibabu inavyofaa.

Visa vya moto vinapotokea watu hupoteza mali wakati mwingine pia watu hupoteza maisha. Hivyo basi tunafaa kuwa makini tunapotumia vifaa zinazo tumia moto ama umeme wa stima.

Sisi kama binadamu tunafaa kufanya bidii na kuweka juhudi ili kufika kwa daktari wa macho na macho zetu zifanye kuangaliwa kila baada ya miezi sita. Magonjwa ya macho yanazidi kuongezeka haswa katika kipindi hichi ambacho watu wanatumia tarakalishi ama wengi wanatumia muda mrefu sana wakiwa kwa masimu zao.

Jumba linapoporomoka huleta madhara mengi na kando na watu kupoteza maisha watu pia hupoteza mali yao hivo unapojenga unafaa kuhakakisha kuwa wale mahandizi unaotumia ni wale watu ambao wamehitimu.

Barakoa umekuwa kwa munda lakini umaarufu uliongezeka wakati wa Korona ambapo watu walihimizwa kufaa barakoa. Barakoa husaidia kuzuia kuenea kwa homa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Mafuriko ambayo yanatokana na mabadiliko katika hali ya anga ambayo inaletwa na ongezeko ya joto duniani,.Hii inatokana na zile vitu ambavo sisi kama wanadamu tunazifanya kwa mfano : ukataji wa mti bila kupanda miti mingine ama pia magari zetu ile mafuta wanayotumia inaleta moshi ambayo inaharibu hali ya anga.

Ukosefu wa maji safi umelazimu watu kutembea hatua kadhaa wakitafuta maji safi ya kunywa na ya kupika. Serikali inafaa kuweka mikakati na kuona kuwa wananchi wote wanapata maji safi ya matumizi.

Ni jukumu ya wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata chanjo zote ambazo zinapaswa kupewa wototo walio chini ya miaka mitano hivyo basi wamama wanahimizwa kujifungua hospitalini ili watoto waweze kuanza kupata chanjo.

Wataalam wa matibabu na afya, wanaonya watu dhidi ya kuzoea kujinunulia madawa kwenye duka za dawa. Hivyo watu wanapaswa kufika hospitalini na kuandikiwa dawa na wale ambao wamehitimu na ambao wanaelewa vizuri.

Tunapaswa kunawa mikono kutumia maji na sabuni ili kuzuia kuenea kwa virusi mbalimbali mara tunapotoka msalani tunafaa kunawa mikono pia kabla ya mlo tunapaswa kunawa mkono.

Tunafaa kuangaliwa masikio mara kwa mara na wataalamu ambao wanaelewa masikio na maumbile ya masikio na pia hatupasi kuingiza vitu katika masikio zetu ile ya kutoa uchafu ama vitu kama hizo.

Ongezeko la joto duniani imefanya kuwe na mabadiliko katika hali ya anga. Na hii inaleta madhara maana, wakati mwingine kunakuwa na mafuriko ambalo linafanya watu wahamishwe katika makao yao. Wengine pia hupoteza maisha.

Ni jukumu la serikali kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma bora na huduma zinazofaa. Wanafaa kuhakikisha kuwa wananchi wako na daraja. Kwa mfano, watu hawafai kuhatarisha maisha yao wakivuka maji kwa miguu kama serikali inaweza kujenga daraja.

Mvua ikinyesha kupita kisasi kule jangwani inaleta mafuriko na hii inafanya watu wanalazimika kuhama pamoja na mifugo yao na mali yao ndio wasipatikane na mafaa mengine.

Shirika linalosimamia haki ya watoto duniani liko na jukumu la kuhakikisha kuwa imeboresha maisha ya watoto haswa wale ambao wanaishi katika majangwa, kama kaskazini mwa nchi ya Kenya na wale ambao wanaishi katika makao duni kama Kibera.

Uganga, uchawi na ushirikina. Kuna wale ambao wanaenda kutafuta waganga ili kutumia madawa kuharibu ama kuua wenzao. Wengine nao huenda huko kutafuta madawa za miti shamba ili kupambana na magonjwa ama shida ambazo zinawakumba.

Mkasa wa moto unapotokea, kando na mali kuteketezwa na watu kwenda hasara, pia moshi ambayo inatoka hapo, inachafua mazingira na inachangia katika ongezeko la joto duniani, ambayo inafanya kubadilika kwa hali ya anga.

Akina mama wanahimizwa kujifungulia hospitalini, ili kuhakikisha usalama wa mama na mtoto, na pia kuhakikisha kuwa mtoto anapata chanjo zile za kwanza anapozaliwa.

Kuna haja ya kuwaelemisha zaidi wale watoaji huduma wa jamii maana hao ndio wale watu wa kwanza tunaopatana nao kule kijijini na ambao pia wanatupatia maarifa kuhusu afya zetu.

Ni jambo la kushanganza kuwa kuna mvua imenyesha mpaka kuna mafuriko lakini watu bado wanasafiri hatua za mbali kutafuta maji safi ya kutumia pale chumbani. Hivyo basi serikali inapaswa kufunza watu jinsi ya kufanya na kuweka maji ya mvua kwa matumizi yo ya nyumbani.

Ukame unaotokana na mabadiliko katika hali ya hewa kutokana na joto jingi duniani, inasababisha maafa huko jangwani, maana mifugo wanakosa chakula pamoja na maji na hayo mambo mawawili ni muhimu sana katika afya ya mifugo.

Wakulima wanafaa kuvaa vizuri wavae nguo ambazo zinawasitiri vizuri wanaponyunyuza dawa katika shamba zao. Hii inasaidia kuzuia Ile dawa isije ikashikama na ngozi zao wakati mwingine unapata hiyo dawa ni sumu na ngozi inaeza kuleta madhara

Huduma za kwanza za dharura husaidia sana wakati ambapo kunatokea hali ya dharura ama wakati ambapo kuna ajali ya barabarani ama manyumba yanapoporomoka na kufungia watu chini, maana hizi huduma husaidia kuokoa maisha.

wananchi wanatumia mashua kuvuka mto ilhali, serikali inapaswa kujenga daraja ambayo inajengwa na ushuru ya wananchi. Badala ya wananchi huhatarisha maisha yao kuvuka mto na mashua.

Ulezi ni jukumu la baba na mama. Mara mingi, tunaachia wamama kuwa walezi na wababa hawapati nafasi ya kujishughulisha na malezi ya watoto wao hivyo basi watoto wengi wakikuwa wakipenda mama zao kushinda baba.

Idadi ya kina mama wanaopoteza maisha yao wanapoenda kujifungua, na pia idadi ya watoto wanaopoteza maisha baada ya kuza kuzaliwa ume umerudi chini sana, hii inatokana na zile juhudi ambazo serikali imefanya kuhakikisha kuwa hospitali zetu ziko na vifaa zinazostahili.

Kampuni mbali mbali zimedhaminisha kambi za matibabu ambazo zinapelekwa huku kijijini karibu na wananchi. Hii inasaidia sana haswa wale ambao hawana uwezo wa kufika zahanatini.

Shirika la afya duniani likishikana na serikali ya Kenya kupitia kwa wizara ya afya limefanya uchanja. Kuleta chanjo humu inchini ambazo zimetumika kuchanja watoto walio chini ya umri wa miaka mitano.

Serikali za ugatuzi zinafaa kuhakikisha usafi wa miji. Ivyo basi wanafaa kuhakikisha kuwa mitaro ambayo inafaa kupitisha maji hayafugwi na takataka wanafaa kutoa hiyo takataka. Mara mingi mitaro inapofugwa na taka mvua ikinyesha maji hayawezi pita na hii husambabisha mafuriko.

Mitishamba inasaidia katika kuponya magonjwa mengi. Vitihada vinafaa kufanywa ili yafikishwe maabarani na yafanyiwe vinavyofaa ili vifike vikiwa salama kwa matumizi ya binadamu.

Kituo cha kunawa mikono baada ya kutoka msalani. Hii inasaidia kukuza afya bora. Maana, wanafunzi wanapotoka msalani wakinawa, zile virusi ambavyo wanaweza kuwa wametoka navyo msalani, vinaoshwa. Na hivyo inahakikisha havifiki mwilini mwao.

Wananchi wanafaa kufundishwa umuhimu wa chanjo kwa watoto, haswa wale wananchi ambao wanakaa zile sehemu ambazo zimetengwa, ama sehemu ambazo ni jangwa kama vile kaskazini mashariki mwa nchi.

Wataalam wananyunyiza madawa, ambayo inasaidia kuua wadudu pamoja na virusi. Wadudu kama vile chawa na kunguni, kando na kuleta aibu, pia wanaweza kuleta magonjwa mbali mbali.

Akina mama wanahimizwa kunyonyesha watoto pindi tu wanapozaliwa, maana kuna chembechembe zinazopatikana katika maziwa ya mama ambazo husaidia kuwa kwa mtoto kiakili.

Inatumika kutia alama kwenye vidole vya watoto ambao wamepata chanjo tayari. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa hawatachanjwa zaidi ya mara moja. Maana kunaeza kuwa na madawa wanapopata chanjo husaidia mara moja.

Ili kuhakikisha kuwa watoto wetu wamekua kwa njia inayofaa, tunafaa kuhakikisha kuwa wamepata chanjo zote wakiwa wadogo. Hivo akina mama wanahimizwa kujifungua hospitalini ili watoto wapate zile chanjo za kwanza.

Maafa yanayotokana na mafuriko. Mvua inapokuwa mingi sana, mito hujaa maji na hiyo maji wakati mwingine inafika mpaka pahali watu wanaishi. Maji hiyo huenda mpaka mashambani ambapo huharibu mimea ambazo wakulima huwa wamepanda pale

Mgonjwa ako katika chumba cha wagonjwa mahututi au sandaruki. Shida linakumba nchi maana idadi ya vyumba hivyo nchini iko chini kulingana na ile idadi ambayo inatakikana na shirika linalosimamia afya duniani.

Daktari anakagua sikio la mgonjwa ambaye amefika kwenye kambi ya matibabu. Kambi hizi hutengenezwa na mashirika mbalimbali na husaidia kufikisha mazoezi ya matibabu karibu na wananchi huko mashambani.

Kuna ongezeko katika idadi ya wale ambao wanaugua ugonjwa wa kisukari. Hivyo tunapsawa kuzingatia lishe bora wakati tunakula. Watu wasiwe wanakula tu kujaza tumbo, bali waangalie ni dhamani gani chakula hiyo inaongeza kwa miili zao.

Nzige, ni kero kubwa kwa wakulima. Maana nzige wakitua mahali, wanahakikisha kuwa wamekula kila kitu ya kijani kibichi, hivo wakitua kwenye shamba yako, wanakula kila kitu, hivyo basi mkulima huenda hasara.

Chanjo ya polio ambayo hupatiwa kupitia kwa mdomo , inasaidia kuzuia polio ambayo hufanya mwili kupooza na ambayo isipoangalia inaeza fanya mtu kuwa mlemavu.

Watoto wanapozaliwa kabla ya siku zao za kuzaliwa kufika, wanafaa kuwekwa kwenye chumba maalum ambapo wanaangaliwa vizuri kuhakikisha kuwa wanapumua vizuri na kuwa wanaendelea vizuri, kuhakikisha kuwa hawapotezi maisha yao.

Serikali inajaribu kuboresha biashara ndogondogo kwa kuwapa wafanyibiashara mikopo ambayo wanarudisha baada ya muda mrefu, alafu pia wanarudisha na faida iliyo chini, ili nao pia wapate faida yao wenyewe.

Hii ambazo zinapatikana kaskazini mashariki mwa nchi na ambazo zimekuwa zikitengwa kwa muda nao pia wanapata nafasi ya kueleza umuhimu wa chanjo na pia wanapata nafasi ya kupeana watoto wao wapate chanjo.

Wizara ya kilimo inapaswa kuhakikisha ya kuwa wakulima wamefunzwa kuhusu mbinu za kisasa za kulinda na kuangalia mifugo yao ili wapate mapato ya kutosha kutokana na ukulima wao.

Serikali haijaweka juhudi za kutosha kuhakikisha kuwa wanadamu ama wananchi wanaweza kujitegemea wenyewe. Ndiposa unapata kila wakati kunapopatikana na maafa, ama wakati mwingine hakuna maafa lakini inabidi watu wategemee chakula ya misaada ndipo waweze kula.

Manyumba huporomoka ikiwa wajenzi na wahandisi hawakufanya kazi yao inavyofaa. Hivyo mtu wa kujenga anafaa kuhakikisha kuwa anatumia waandisi ambao wameitimu na wanaelewa kazi yao vizuri.

Ingawaje mingi hazijapitia kwenye maabara dawa za mitishamba ziko na uwezo wa kuponya magonjwa mbalimbali. Kunao wale ambao wanasema wako na mitishamba ya kupona saratani ingawaje hii haijadhibitishwa.

serikali inafanya juhudi za kuhakikisha kua chanjo zinapatikana kule hospitalini. Hasa katika hospitali za umma chanjo zinasaidia kuzuia magonjwa ambayo yanawezazuiliwa kama vile polio.

Chanjo ya ugonjwa wa kupoozwa ama polio, hii inasaidia kuhakikisha kuwa watoto wanakuwa vizuri, miili zao hazipati kupooza na mwili ukipooza mtu anaweza patwa na ulemavu.

Watoto wanapozaliwa wanafaa kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Polio hufanyaa mwili kupooza hivo basi inaweza leta ulemavu katika maisha ya binadamu. Hivo watoto wanastahili kupata chanjo hizi zote.

Mabadiliko katika hali ya kwanza inafanya wakati mwingine jua inawaka kupita kiasi na hii inafanya kuwa na kiangazi ambayo huleta maafa ya watu na hata na mifugo zao maana hawapati chakula.

Wananchi wanapaswa kuhakikisha kuwa wamepata chanjo zote kabla ya kusafiri kwenye nchi jirani. Hii husaidisa kuzuia hao kuwambukizwa magonjwa mengine ambayo yanaweza kua katika nchi hizo.

Watu wanafunzwa kunawa mikono. Tunapaswa kunawa mikono kwa sekunde ishirini ili kuhakikisha kuwa tumetoa virusi vyovyote vile ambavyo tunaweza kuwa tumezibeba katika mikono zetu. Tunafaa kunawa na maji na sabuni.

Tunafaa kujumuisha wataalam wakati wowote ambapo tunataka kunyunyiza dawa kule nyumbani maana kuna dawa zile ambazo zikienda kwa chakula zinaweza fanya watu waage dunia maana ni sumu.

Shindano zinazotumika katika chanjo zinafaa kutupwa vizuri au kuchomwa kwa sababu, tunajua jinsi moja ambavyo virusi vya ukimwi huenea ni kupitia kutumia shindano ile ambayo imetumika na mtu ambaye ana virusi hivyo.